Mwanaume wawili wanaonekana wakinunua maziwa katika duka la kuchuuza maziwa ambapo mwanamke mmoja amekaa chini na mwengine anatembea kuelekea katika duka.

Gari ya rangi nyeupe, nyeusi, samawati na nyeusi zimeekwa kwenye nyasi ambapo zimesimamamishwa.

Mtu aliyevaa nguo ya kijani kibichi na ako na saa kwenye mkono wake wa kushoto ameshikilia noti za elfu moja kwenye mikono yake miwili.

Mwanaume anayeonekana amevaa gwanda la rangi ya kijani kibichi na viatu vyeupe, anaingia kenye duka ili kununua bidhaa.

Trela iliyobeba gari mbili juu na chini, iko katika barabara ya lami na mbele yake kuna lori nyeupe na kando ya lori kuna gari nyeupe linalopita.

Trela inaonekana imebeba gari kumi juu na chini na ipo katika barabara iliyo na lami. Kando yake kuna majani ya kijani kibichi.

Baiskeli imewekwa nje ya duka la kuuzia bidhaa ambapo ndani kuna mwanaume. Kando ya baiskeli kuna pikipiki ambayo imebeba mtu hapo.

Mwanamke aliyevaa hijabu na amevaa viatu na akabeba mkoba wake. Amesimama nje ya duka ambapo kunauzwa bidhaa.

Gari tatu zilizo kwenye rangi nyeusi, nyeupe na nyeusi zimepakiwa kwenye barabara na juu yake kuna mataa ya mwangaza ya stima hapo.